Dawa ya kimiminika kwa ajili ya wanyama au mifugo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa kwa kizibo. Pembeni kukiwa na boksi ambalo lina maandishi yenye jina ya dawa hiyo, ujazo; pamoja na picha za wanyama mbalimbali kama vile: ng'ombe, kondoo, mbuzi.

Dawa kubwa lililo na vifurushi vingi vilivyopangwa, ndani yake kukiwa na pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, kukiwa na mashine ndogo inayoendeshwa, ambayo inatumika kubeba mifuko hiyo.

Mazingira ya ofisi yenye viti viwili vya kukalia, meza iliyotengenezwa kwa mbao. Juu kukiwa na makopo yaliyohifadhi dawa, kwa ajili ya wanyama au mimea, pamoja na chupa yenye maji masafi.

Dawa ya mifugo ambao ni kuku ikiwa imehifadhiwa katika kikopo kidogo cha rangi nyeupe nje ikiwa na kibandiko cha jina la dawa hiyo picha ya kuku pamoja na namna ya utumiaji.

Dawa za wanyama au mifugo maalumu inayotumika kwa vifaranga kuwasaidia katika ukuaji na kuwakinga na magonjwa, ikiwa imehifadhiwa katika pakiti ya plastiki nje kukiwa na maandishi ya jina la dawa hiyo pamoja na maagizo au namna ya kutumia.

Vijana watatu, wakiwa wame keti katika viti, ndani ya duka kubwa lenye mlango mpana wa vioo, linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, wakiwa wanatazama runinga iliyopo mbele yao.

Dawa ya wanyama au mifugo maalumu kwa mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo na kufungwa vizuri, ili isiweze kuharibika mapema.

Dawa ya mifugo ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kikopo cha plastiki, na nyingine ikiwa imehifadhiwa katika paketi, juu kukiwa na jina la dawa hiyo pamoja na namna ya utumiaji.

Dawa ya mifugo Kama vile ng’ombe, kondoo, mbuzi, ambayo inatumika kuuwa vijidudu kama kope, mbung’o, ambao huishi katika ngozi au manyoya ya mifugo hiyo ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo.

Dawa kwa ajili ya mifugo au mimea, ikiwa imehifadhiwa katika chupa za plastiki, na kufungwa vizuri kwa kutumia kizibo na kupangiliwa katika rafu za chuma zilizopo katika duka linalouza bidhaa hizo.

Mdada mwenye nywele ndefu zilizoshuka mgongoni, akiwa ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama zikiwa zimehifadhiwa katika chupa za lailoni na makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Dawa za wanyama wa kufugwa maalumu zikitumika kwa mbwa zikiwa, zimehifadhiwa katika pakiti ya plastiki ikiwa na jina la dawa hiyo, picha ya mbwa, pamoja na matumizi.

Dawa ya kimiminika ya wanyama, inayotumika kwa paka na mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika chupa na kufungwa vizuri ili isiharibike, pembeni kukiwa na boksi lenye maandishi ya jina la dawa hiyo pamoja na picha na ujazo.

Dawa ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo, farasi ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, nje kukiwa na maandishi ya jina la dawa hilo pamoja na matumizi.

Kijana wakiume akiwa katika duka dogo akinunua pembejeo za kilimo ndani ya duka hilo kuna dawa za wanyama pia, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za ukutani.

Vijana wawili wakiwa wamesimama katika sehemu ambayo hutumika kuhifadhia pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo au wanyama, zilizofungwa katika vifurushi vidogo.

Duka zuri na lakisasa ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo au wanyama ambazo zimehifadhiwa katika vyupa na kupangiliwa katika meza ya glasi.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira yenye miti mirefu ya mikahawa, akiwa anachuma mbegu la zao hilo kwa ajili ya biashara, akichagua kwa makini za rangi nyekundu pamoja na kijani.

Mdada pamoja na mkaka wakiwa shambani katika shughuli za uvunaji, wa zao la karoti kwa ajili ya biashara, wakizipanga karoti hizo katika magunia, ili iwe rahisi katika upelekwaji wa masokoni.

Zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, ikiwa imekomaa vizuri chini ya ardhi, ikitoa miche mirefu ya rangi ya kijani pia kukiwa na mipira ya maji ambayo imetobolewa na kudondosha matone kwenye vitunguu hivyo.

Mdada akiwa ameketi katika mazingira ya shamba, akiwa amepangilia zao la nyanya katika visado vidogo. Zao hilo hutumika kwa ajili ya biashara, zikiwa zinasubiri kupelekwa masokoni.

Mkusanyiko wa wamama wakiwa katika mazingira ya soko, wakifanya uchambuzi wa mbegu za kahawa, kwa ajili ya biashara zilizomwagwa chini, wakizipanga katika magunia ili zipelekwe viwandani kuchakatwa na kuuzwa.

Mama akiwa katika shamba lenye migomba mingi, amabayo huzalisha zao la ndizi la biashara akiwa ameshikilia mkungu mmoja, akikagua kama ndizi zimekomaa ili kupelekwa masokoni.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa katika mazingira ya shamba wakifanya zoezi la uvunaji wa viazi kwa ajili ya biashara, wakivichimba chini na kuvipanga katika makundi na kuvipakia katika magunia ili kupelekwa masokoni.

Mama akiwa amesimama katikati ya mahindi mengi ambayo yamevunwa, yakiwa yameanikwa juani yakauke ili yapelekwe sikoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba la zao la nyanya, wakiwa katika uvunaji wa zao hilo kwa kuzichuma kutoka katika mimea, na kuziweka kwenye makarai, ili kupelekwa masokoni tayari kwa mauzo.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa lenye miti ya kahawa, wakiwa makini katika kuchuma mbegu za mazao hayo kwa ajili ya biashara, ili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Zao la vitunguu kwaajili ya biashara, vikiwa vimekomaa vizuri vikimwagwa na kutandazwa katika sehemu yenye uwazi mkubwa, ili viweze kukaukwa kwaajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Zao la pilipili zilizooteshwa kwa ajili ya biashara, zikiwa zimekua vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani. Pilipili hizo zikiwa za rangi ya njano, rangi nyekundu pamoja na rangi ya kijani.

Kijana wa kiume akiwa ameshikilia zao la pilipili hoho zilizopangiliwa ndani ya maguni, zikiwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo au kwa ajili ya biashara nyingine.

Wamama wawili wakiwa katika mazigira ya shamba, wakifanya shughuli za uvunaji wa mboga za majani kwa ajili ya mauzo mboga izo ni spinachi, wameziweka katika ma kreti ili kulelekwa ma sokoni.

Mdada aliyevaa kofia akiwa katika shughuli ya uvunaji, wa zao la nanasi kwa ajili ya biashara na kuyapakiza katika gari, tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti na kofia, akiwa anabeba mkungu mkubwa wa ndizi zilizokamaa vizuri kati ya ndizi nyingi zilizopo chini, ili kupelekwa kupakizwa kwenye gari kwenda sokoni kuuzwa.

Shamba kubwa lenye miti mingi ya mipapai iliyooteshwa katika mstari Ulionyooka kwa ajili ya biashara, ikiwa na matawi machache pamoja na kundi kubwa la mapapai yakisubiri kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Zao la nyanya za rangi nyekundu zilizoiva vizuri kwa ajili ya biashara, zikiwa zimepangiliwa katika makreti, zi katika maandalizi ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimemea kutoka katika miche mirefu iliyofika mpaka kwenye paa, ikiwa imeota kwenye vifurushi vidogo vyenye udongo. Nyanya hizo ni za rangi nyekundu kumaanisha zishaiva kwa ajili ya mauzo.

Sehemu yenye mkusanyiko wa migomba mingi, ambayo huzalisha zao la ndizi kwa ajili ya biashara, zikiwa zimening'inia katika mkungu ambao una kifundo kwa chini.

Wakulima wakiwa wanapangilia viazi kwa ajili ya biashara katika magunia makubwa, na kushona kwa kamba kwa juu ili visiweze kumwagika, wakivipakiza kwenye gari ili kusafirishwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wamama wakiwa katika shamba dogo wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi kwa ajili ya biashara. Wakivichimba chini kwa kutumia majembe na kuvipanga katika ndoo ndogo ili iwe rahisi kupelekwa masokoni.

Mazingira ya soko kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma na mabati, kukiwa na kundi la watu wengi ambao wanafanya biashara ya mauzo ya zao la mahindi yaliyoning'inizwa katika vyuma hivyo.

Wakulima wakiwa wanapangilia zao la viazi kwa ajili ya biaashara katika maguni makubwa. Wakiyafunga kwa kutumia kamba kwa juu na kuyapakiza katika gari ili kupelekwa sokoni.

Mdada akiwa katika mazingira ya soko, akiwa anapangilia zao la mananasi katika makundimakundi, na kuyapanga chini akisubiri mteja ili amuuzie.

Zao la matunda ya nanasi yaliyostawi vizuri kwa ajili ya biashara, yakiwa yana majani au mimea migumu ambayo huchimbuliwa chini, kukatwa na kupelekwa sokoni.

Kijana wa kiume aliye vaa fulana nyeupe na mabuti meusi mguuni, akikagua zao la mahindi kwa ajili ya biashara; yaliyostawi vizuri katika miche mirefu, kama ipo tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika eneo la shamba, wakifanya shughuli za uvunaji wa zao la viazi kwa ajili ya biashara. Wakivichumbua chini na kuvipanga katika makundi, ili vipelekwe sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la wanawake wakiwa wameketi chini, wakifanya shughuli za umenyaji wa karanga kutoka katika maganda yake na kuweka katika makarai madogo na kufunga katika mifuko au magunia ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Ulimaji wa zao la nyanya zilizo stawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani iliyopo kwenye vifurushi vidogo vyenye udongo wenye rutuba. Nyanya hizo ni za rangi nyekundu kumaanisha zimeiva, tayari kwa kupelekwa sokoni.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya shamba lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara akikagua mahindi yaliyostawi kama yapo tayari ili kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lenye migomba mingi akiwa anakata mkungu wa ndizi kutoka katika mgomba na kuubeba ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la watu wa jinsia narika tofauti, wakiwa katika shughuli za upangaji wa viazi kwa ajili ya biashara, katika magunia ya rangi nyeupe pamoja na kijani ili kuvipeleka masokoni kwa ajili ya mauzo.

Migomba mirefu na mifupi ambayo hutumika kuzalisha zao la ndizi kwa ajili ya biashara, ikiwa imestawi pembezoni mwa nyasi za rangi ya kijani katika mistari ilionyooka .

Zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimeiva vizuri na kubadilika rangi kutoka kijani kuwa nyekundu na kupangiliwa katika macreti ya rangi nyeusi, pembeni kukiwa na miche mirefu inayotoa zao hilo hii ikisubiri kupelekwa sokoni kwa mauzo

Kijana wa kiume akiwa katika shamba la zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika mimea iliyofungwa kwenye fito refu za miti. Nyanya hizo zikiwa za rangi ya kijani pamoja na nyekundu.

Mdada akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, akiwa anachuma mbegu za rangi nyekundu na kuzieka katika karai ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo ya zao hilo la biashara.

Wakulima wakiume wakiwa katika shamba kubwa lenye mazao ya mahindi yaliyokauka wakifanya shughuli za uvunaji kwa kukata mimea hio na kuitandika chini kwenye ardhi ili kupeleka masokoni.

Kijana wa kiume ambaye ni mkulima akiwa amechuchuma katika shamba la tikiti maji, akiwa ameshikilia kipande cha tunda hilo lilikokatwa na kuonekana ndani kuwa kumeiva.

Wakulima wakiwa katika zoezi la upandaji wa mbegu za mazao katika eneo dogo lililotengwa na Kulimwa vizuri, kwenye udongo wenye mbolea wakiwa wamechuchumaa wengine wakisimama.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba dogo wakifanya ukaguzi wa mazao, yaliyoota vizuri yenye mimea ya rangi ya kijani na kupangiliwa katika mistari iliyonyooka.

Mashine ndogo na ya kisasa ambayo husukumwa kwa kutumia mikono, ambayo hukata nyasi ndefu zilizoko mashambani na kuzifunga katika makundi makundi ili zipelekwe kutumika kwa matumizi mengine.

Mashine ya kisasa ambayo husukumwa kwa mikono, ikiwa inatifua ardhi au udongo katika maandalizi ya kupandwa mbegu au kukata nyasi refu.

Mashine ya kisasa ambayo husukumwa kwa kutumia mikono ikiwa na injini, inayotumia mafuta ili kusukumwa kwa urahisi na kuzungusha vyuma ambavyo vinavyotumika kutifua ardhi au udongo.

Mashine ya kisasa aina ya trekta ambayo ina matairi mapana ambayo kwa nyuma imefungwa mashine yenye kitako inayokata nyasi ndefu, na kuzihifadhi katika sehemu maalumu ili kuandaa mashamba kwajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika katika uandaaji wa shamba, yenye matairi mapana. Nyuma kukifungwa chuma kizito chenye ncha kali, ambacho hutifua udongo au ardhi, ili iwe rahisi kupandwa mbegu.

Mashine ya kisasa amabayo inasukumwa kwa mikono, inayo injini inayotumia mafuta, ikiwa na mapanga makubwa yanayotumika kutifua ardhi au kuchimba chini katika hatua za huandaaji wa mashamba ili yaweze kupandwa mazao kwa urahisi.

Ulimaji wa kisasa wa mazao kwa kutumia mashine au mitambo, ambayo hudhibiti hali ya joto iliyopo katika chumba. Hudhibiti mwanga ambao unafikia mazao hayo, pamoja na unyevu unyevu au upatikanaji wa maji.

Mashine ya kisasa ya rangi nyekundu ambayo ina vyuma vikali vilivyochongoka, vikitumika kukata nyasi ndefu zilizopo mashambani kwa ajili ya uandaaji wa kupandwa mazao.

Upandaji wa mazao kwa kutumia teknolojia za kisasa, mazao yakiwa katika eneo kubwa lililofungwa mitambo ambayo hujiendesha na kutembea na yenye mabomba yanayomwaga maji pamoja na dawa.

Mashine za kisasa zinazotumia teknolojia ya kujiendesha yenyewe, yakiwa yanasimamia ulimaji wa mazao ya rangi ya kijani, yakipima hali ya joto au mwanga, pamoja na dawa, na kunyunyiza maji.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta iliyo na matairi mapana kwa nyuma, ikiwa na chuma kizito kinachovutwa kikiwa na ncha kali ambazo zinatifua udongo au ardhi katika maandalizi ya kupandwa mazao.

Mashine ya kisasa inayosukumwa na mkono, yenye injini inayotumia mafuta. Mbele kukiwa na vyuma vikali ambavyo hutifua ardhi au udongo au kukata nyasi refu.

Mashine ya kisasa ya rangi ya njano, yenye matairi madogo ambayo husukumwa kwa mikono, ikiwa na visu vyenye ncha kali ambavyo vinakata nyasi refu katika mashamba ili kuwa tayari kwa ajili ya upandwaji wa mazao.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali pamoja na kambale wakiwa ndani ya bwawa kubwa lililotengenezwa na kuwekewa uzio wa ukuta likiwa na maji safi, juu kukiwa kumewekwa wavu ambao huzuia ndege wasiweze kuwala ndege hao.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika kisima kidogo chenye muundo wa duara ndani kukiwa na maji masafi pamoja na mabomba ambayo hutiririsha maji ndani ya kisima hicho.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika sehemu yenye uwazi mkubwa, iliyochimbwa chini kutandika karatasi ya plastiki na maji mengi na masafi kujazwa juu yake. Pembeni akionekana kijana anayemwaga chakula katika kisima hicho.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika sehemu ndogo ya mto mkubwa, wakiwa mafundi wanatengeneza sehemu hiyo kwa kuiwekea uzio , wakileta vifaa mbalimbali vya kufanyia kazi kwa kutumia magari.

Ufugaji wa samaki wa rangi na aina tofauti wakiwa ndani ya tanki dogo lenye maji masafi, ambalo lina vioo vinavyoonyesha sehemu hiyo, pia kukiwa na taa zinazotoa mwanga kwa samaki hao wanaoogelea wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wanaofanyika katika kisima kilicho na uzio wa ukuta, ndani kukiwa na maji safi pamoja na mabomba ambayo huleta maji katika kisima hicho.

Mazao ya chakula yakiwa yanauzwa katika vifurushi vidogo vilivyopangiliwa katika safu mbili. Mazao hayo ni pamoja na maharage, mahindi, unga, mchele, mpunga na kadhalika.

Mbaba akiwa katika sehemu iiyo na miche midogo ya miti, ambayo imewekwa katika vifuko vyenye udongo ndani yake ulio na mbolea, akiwa anamwagilia kwa kutumia bomba la maji.

Vijana wawili wakiwa katika eneo lenye uwazi mkubwa, wakiwa wanamwagilia maji na kukagua miche ya miti midogo iliyopandwa katika vikopo, na kuwekwa udongo wenye rutuba, na kupangiliwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka, pia kukiwa na maporomoko ya maji kutoka juu katika miamba ikishuka chini na kutengeneza bwawa au dimbwi kubwa.

Mazingira ya mistuni kukiwa na miti mirefu vichaka venye nyasi fupi, pamoja na mfereji ambao unatiririsha maji taratibu kupitia katika miamba kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini.

Miche ya miti ikiwa imepandwa na kustawi katika vifuko vidogo, vilivyo na udongo wenye rutuba, vikimwagiliwa maji muda wote na kupangwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu, vichaka vilivofunga pamoja na mpango, kukiwa na daraja la mbao lililotengenezwa, ambalo linasaidia mtu kuvuka upande wa pili wa mto.

Bwana shamba akiwa katika shughuli ya umwagiliaji wa miche ya miti midogo, iliyooteshwa kwenye vikaratasi vya plastiki, ikimwagiliwa maji kwa kutumia ndoo inayodondosha maji kwa njia ya matone mengi.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu ya bomba jeupe ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, zinazostawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu yaliyo na maji ambayo husaidia katika ukuaji wa mboga hizo. Maji hayo yana dawa pamoja na virutubisho

Kijana wa kiume akiwa anakagua mazao au mboga za majani zilizoota kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu yaliyokuwa na maji, ambayo yana virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao kupitia katika matundu ya mabomba marefu yenye maji ndani yake, yaliyochanganywa na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hio.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengineyo, yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, yaliyo na maji yaliyochanganyika na dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo hustawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba, marefu yaliyo na maji yaliyochanganywa na dawa na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo bali mimea hukua kutokana na kudumbukizwa kwenye maji yenye dawa, na virutubisho muhimu vinavyohitajika ili kukuza mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pamoja na mboga za majani inayostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, yaliyo na maji ambayo yana virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengine, unaotumia maji yenye dawa pamoja na virutubisho, kukuza mimea hiyo pasipo kutumia udongo au ardhi

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiohitaji udongo, bali mizizi hudumbukizwa katika maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho, vinavohitajika katika ukuaj wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengineyo, ambao hautumii udongo bali hutumia maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyohitajika kuingizwa katika mizizi.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengineyo usiohitaji udongo, bali mizizi ya mimea hiyo hudumbukizwa katika maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, inayostawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ambayo yana maji yaliyochanganywa dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mfumo wa kisasa wa ulimaji wa mazao pamoja na mboga za majani ambao hauitaji kutumia udongo bali mimea hio huota kutoka katoka katika matundu madogo ya mabomba marefu yaliyo na maji yaliyochanganywa dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hio.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengiyo, ambapo miziz, hudumbukizwa ndani ya maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo pasipo kutumia udongo au ardhi.

Vijana wawili wakiwa katika ukaguzi wa mazao yaliyoota kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ambayo ndani yake yana maji yaliochanganyika na dawa pamoja na virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Wafanyakazi waliovaa sare za rangi kijani eproni, pamoja na kofia vichwani, wakiwa katika sehemu kubwa ya kiwanda wakifanya shughuli za ufungaji wa maua maalumu.

Wafanyakazi waliovaa sare zilizofanana za rangi ya bluu pamoja na kofia vichwani, wakipangilia nyanya katika mashine za kisasa kwa mstari, ambazo huchakata nyanya hizo na kuzibadiisha kuwa tomato au kuzihifadhi katika makopo.

Nyanya za rangi nyekundu kumaanisha zimeiva vizuri, zikiwa zimepangiliwa katika mistari juu ya mashine za chuma na mitambo maalumu, ambayo hutumika katika uchakataji wa nyanya hizo, kwa na kuzibadilisha kuwa katika mfumo wa kimiminika, na kuhifadhi katika makopo au paketi ndogondogo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, na chuma kizito kilichofungwa kwa nyuma. Ikiwa na mapanga makali ambayo hutifua udongo au ardhi katika shughuli za uandaaji wa mashamba ili kupandwa mazao.

Wafanyakazi waliovaa sare za rangi ya kijani na kofia vichwani, wakiwa wanafanya shughuli za ufungaji wa maua au uandaaji ili yaweze kutumika na kupelekwa sokoni au madukani kwa mauzo.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo ina mitambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na chuma ambacho kinatumika katika uvunaji, wa zao la ngano kwa kukata vichwa vya ngano, na kuviweka sehemu yake, na kukata nyasi hizo kuziweka sehemu nyingine.

Ulimaji wa kisasa wa mazao mbalimbali katika mistari iliyonyooka ndani ya eneo kubwa lililo na uzio wa chuma zilizofungwa vitambaa vyeupe, ambavyo hutumika kudhibiti mwanga wa jua unaoingia pamoja na kuzuia vijidudu au wanyama wasiweze kufanya uharibifu.

Sehemu maalumu ya ardhi iliyotengwa ili kufanyika shughuli za ulimaji wa kisasa, zikiwa zimefunikwa kwa vitambaa vyeupe ambavyo hulinda mazao dhidi ya vijidudu na wanyama pia hudhibiti mwanga wa jua unaoingia katika mazao hayo.

Vijana wawili wakiwa katika ukaguzi wa mazao, yalilyopandwa vizuri na kustawi; yakiwa yamefungwa kamba zilizoning'inizwa kutoka kwenye paa yenye vitambaa vya rangi nyeupe, vinavyodhibiti mwanga pamoja na kuzuia vijidudu na wanyama wasiharibu mimea hiyo.

Nyanya zilizoiva vizuri na kupangiliwa katika makreti ya kijani, zikiwa juu ya mashine au mitambo ya chuma, inazozisafirisha nyanya izo kwenda kuchakatwa na kuifadhiwa katika makopo ili zikauzwe katika maduka makubwa ya kisasa.

Kijana akiwa amepiga magoti katika vitunguu vingi vilivyomwaga chini, akivitenga vizuri na kuviweka upande mmoja na vile vilivyoharibika akiviweka upande wa pili.

Ulimaji wa mazao ya kisasa yakiwa yamepandwa sehemu maalum iliyo na uzio wa nguzo zilizofungwa vitambaa vyeupe ambavyo hutumika kudhiti mwanga wa jua unaoingia, pamoja na kuzuia wadudu au wanyama wasiweze kufanya uharibifu katika sehemu hiyo.

Ufugaji wa kuku wengi wakiwa katika sehemu kubwa yenye mwanga wa kutosha, wakijitafutia chakula ili wakue vizuri na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na kuandaliwa; ili kuhifadhiwa katika pakti vizuri, au kutengeneza nyama ya kusaga na bidhaa zinginezo.

Ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa kuchinjwa na nyama zao kuhifadhiwa katika makopo au mifuko na kupelekwa madukan kwa ajili ya mauzo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa njia ya matuta. Nafasi ikiachwa katikati ya mifereji midogo baina ya matuta ambapo mabomba makubwa humwaga maji yanayofata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyo pandwa mazao katika mpangilio wa mistari, ambapo mabomba ya maji hulazwa katika mistari hiyo, hutobolewa na kudondosha matone madogo katika mizizi au miche ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyo na mazao yaliyojipanga katika mstari ulionyooka, pia kukiwa na mabomba marefu ya maji yaliyotobolewa na kumwaga maji kwa njia ya matone kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yenye mazao yaliyooteshwa katika mstari, kukiwa namabomba marefu yenye matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone kwenye mizizi ya mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba huchimbiwa chini katika ardhi kutobolewa matundu madogo hufukiwa na mazao huoteshwa juu yake, mabomba hayo hudondosha maji kwa njia ya matone katika ardhi yanayosaidia ukuaji wa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa njia ya matuta, kukiwa na nafasi za mifereji katikati ambapo bomba kubwa hulazwa na kutobolewa na kutiririsha maji ambayo yanafuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, kwa kutumia mipira mirefu ya maji iliyotobolewa matundu madogo, ambayo hurusha maji kwa njia ya matone kwa nguvu kubwa na kufanya ionekane kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba marefu yaliyotobolewa ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, ili kufanya udongo uwe na unyevunyevu wakati wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba kubwa la maji hulazwa na kutobolewa, matundu hayo hurusha maji kwa nguvu kubwa kuelekea katika ardhi.

Mazingira mazuri ya milima mirefu iliyo na vichaka vya rangi ya kijani. Juu kukiwa na wingu zito la rangi nyeupe ambalo limetanda katika anga.

Mnyama twiga mwenye shingo refu na miguu mirefu akiwa amesimama katika mazingira yenye miti mifupi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na majengo au maghorofa yanayotumika kama makazi ya watu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye uoto wa asili wa rangi ya kijani, kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vyenye nyasi fupi. Angani kukiwa na wingu la rangi jeupe.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyo na miti miwiii mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani kwa mbali kukionekana milima na anga la rangi ya bluu.

Mazingira mazuri na yakuvutia ya mbuga za wanyama; kukiwa na miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi. Pia kuna mnyama twiga pamoja na pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani kwa mbali kukionekana mlima mrefu ambao una mawingu meupe kileleni.

Mazingira au mandhari ya misituni kukiwa na miti mirefu, vichaka vilivyofunga nyasi fupi za kijani pembezoni mwa barabara refu ya vumbi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya eneo lenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi refu za rangi ya kijani, miti ikionekana kwa mbali na wingu zito la rangi nyeupe lililotanda angani.

Mandhari ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, kukiwa na miti mirefu, mashamba yenye mazao mbalimbali, pamoja na vichaka vilivyofunga sana.

Mazingira mazuri yenye uoto wa asili, kukiwa na miti mirefu, vichaka, vilima pamoja na mabonde, pia kukiwa na kivuli ambacho hutokana na wingu zito kuzuia mwanga wa jua.

Mazingira mazuri na yakuvutia, yaliyo na miti mirefu, vichaka vidogo pamoja na mto unaotiririsha maji taratibu, nyakati ni za jioni, jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mazingira mazuri yenye vilima pamoja na mabonde vilima vikiwa na miti mirefu pamoja na vichaka, na kwa ukaribu yakionekana mawingu ya rangi nyeupe yaliyotanda.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, miti mirefu pamoja na vichaka vinene. Pia kuna barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira yenye uwoto wa asili wenye vichaka pamoja na nyasi fupi, pamoja na milima na mabonde anga likiwa la rangi ya bluu enye mawingu meupe.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yenye mti mkubwa na mrefu, vichaka vifupi na nyasi za kijani; jua likiwa linaelekea kuzama upande wa magharibi na mwanga hafifu ukionekena kwa mbali.

Mazingira mazuri ya mto mkubwa ambao unatiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na vichaka vya rangi ya kijani na kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na miti mirefu na nyasi fupi zilizokauka; akionekana mnyama swala anakimbia, akivuka barabara ya vumbi ambayo magari hutumia.

Mazingira mazuri yenye mto mkubwa ulio na maji yanayotiririka taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu, pia kuna barabara ya vumbi nyembamba.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto unaotiririsha maji ukiwa na ndege ambao wanakula samaki. Pembeni kukiwa na mti mrefu, pamoja na pundamilia wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi wakiwa wanakula majani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na mti mmoja mrefu pamoja na twiga, wenye shingo refu na miguu mirefu wakiwa wanakula majani yaliyoning’inia katika matawi, kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mazingira mazuri na kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, nyasi fupi za rangi ya kijani, katikati kukiwa na mwamba mkubwa ambao umeenda juu zaidi ya wengine.

Mazingira ya mbuga za wanyama au sehemu ambayo hamna makazi ya watu kukiwa na nyasi fupi zilizokauka miti mirefu pamoja na vichaka vichache kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mazingira yenye mabonde pamoja na vilima kukiwa na nyasi zilizokauka, ukosekanaji wa miti kumaanisha sehemu hiyo imekosa maji kwa muda mrefu, kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mazingira ya mazuri na ya kuvutia ya kijani kibichi, itokanacho na nyasi fupi pamoja na vichaka ambavyo vina miti mirefu. Kwa mbali kukiwa na safu za milima, ikifikiwa imefunikwa na mawingu mazito ya rangi nyeupe.

Wanyama pori ambao hujuilikana kama nembo ya taifa ya Tanzania, wakiwa wamejikusanya katika hifadhi, kukiwa na miti mirefu pamoja na nyasi fupi zilizokauka.

Mazingira ya jangwani au vijijini kutokana na kuwa na ardhi kavu iliyo kosa maji kwa mda mrefu, nyasi zilizo kauka kukiwa na barabara refu ya vumbi kwa mbali kukionekana milima.

Mazingira mazuri yasiyo na makazi ya watu, bali kuna miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za kijani, kukiwa na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na magari.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yenye miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi, pia kukiwa na mto ambao unatiririsha maji, taratibu kuelekea ukanda wa chini.

Mazingira mazuri yenye vilima na mabonde, nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na mfereji mwembamba, ambao hutiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu, kushuka ukanda wa chini.

Mazingira mazuri yenye uwazi mkubwa. Kukiwa na miti mirefu, vichaka vidogo pamoja na nyasi za rangi ya kijani. Kwa mbali kukionekana anga la rangi ya bluu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na miti mirefu yenye matawi machache, nyasi kavu wakionekana nyati au mbogo, wakiwa katika makundi wakilala.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi, wakiwa ndani ya banda au zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakitoa vichwa nje na kula majani katika sehemu maalamu lililotengenezwa kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa wadudu ambao ni nyuki wanaotumika kuzalisha asali kutokana na nta wanazozipata, kutoka kwenye maua au mazao mbalimbali, kijana akiwa amejikinga kwa kuvaa nguo zinazomzuia asingatwe akiwa anavuna asali hiyo.

Wamama wawili wakiwa wamekamata mbuzi wa kufugwa wa rangi nyeupe na kumfunga kamba shingoni ili asiweze kwenda kula mazao ya mahindi yaliyoko pembezoni.

Ufugaji wa mifugo aina ya mbuzi, wakiwa katika zizi lilotengenezwa kwa kutumia mbao wakiwa wanakula majani ya mahindi yaliyo tengwa katika sehemu maalumu kwajili ya malisho.

Kundi la watu wengi waliovaa nguo maalumu kwa ajili ya kujikinga na nyuki, wakiwa wanavuna asali kutoka katika maboksi yaliyojaa asali pamoja na nyuki wengi.

Mama aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anatoa chakula kwenye mfuko na kuweka katika vyombo maalumu, ambavyo hutumika kulishia kuku wengi wa rangi tofautitofauti; ambao wanafugwa.

Ufugaji wa kuku wa rangi tofautitofauti, wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa uzio wa mabati, wakijitafutia chakula pamoja na kunywa maji katika vyombo maalumu vilizotengwa kwa ajili hiyo.

Mfugaji aliye vaa koti la rangi ya kijani na refu linalo fika usawa wa magoti akiwa ameshikilia mfuko akimwaga chakula chini kuwapatia kundi la bata wingi wa rangi nyeupe wa kufugwa, wakiwa mbele ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mianzi pamoja na wavu.

Mbegu za mazao zikiwa shambani zimechipua katika miche midogo ambayo imejipanga katika mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa na hudondosha maji kwa njia ya matone katika miche ya mbegu hizo.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio na kupangiliwa katika rafu za chuma. Vifungashio hivyo vina jina la maua pamoja na picha ya maua hayo pindi yatakapokua.

Mbegu za mboga za majani zilizohifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika. Juu ya kifungashio hicho kukiwa na jina la mbegu hiyo, picha ya mmea pindi utakapo ku kwa pamoja na uzito.

Mbegu za mboga za majani zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki ili zisiweze kuharibika. Kwenye mfuko huo kuna jina la mbegu pamoja na picha ya mmea pindi itakapokuwa.

Mbegu za mazao kwaajili ya kilimo zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika mfuko uliotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na maandishi yenye jina ya mbegu hizo, picha ya mmea huo pindi utakapo kuwa pamoja na uzito.

Uandaaji wa mbegu za mazao ikiwa katika hatua za kwanza za uchipuaji wa miche midogo, ikiwa katika vikombe vilivyojazwa udongo uliyo na rutuba au mbolea pamoja na maji.

Mbegu za mazao zikiwa zimestawi katika miche midogo na kupangiliwa katika makundi ya mazao ya aina moja, yakiwa kwenye vikopo vidogo, ambavyo vina udongo wenye mbolea pamoja na unyevunyevu.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimemea katika miche midogo ya rangi ya kijani kwenye udongo wenye unyevuunyevu pamoja na mbolea au rutuba ambazo zinasaidia katika ukuaji wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao au mboga za majani, zikiwa zimehifadhiwa katika mfuko uliotengenezwa kwa plastiki, nje ya mfuko huo kuna jina la mbegu hiyo, picha ya mmea pindi utakapokua pamoja na uzito wa kifungashio hicho.

Mbegu za mboga za majani ambayo ni kabeji, zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio cha plastiki ili zisiweze kuharibika. Kifungashio hicho kikiwa na maandishi ya jina la mbegu hizo, picha pindi itakapokua pamoja na uzito.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimepandwa na kuchipua katika miche midogo iliyokatika mistari iliyonyooka kukiwa na mabomba ya maji yaliyotobolewa ambayo kudondosha matone ya maji kwenye mizizi ya miche hiyo.

Uandaaji wa mbegu za mazao kwa ajili ya kupandwa, zikiwa zimestawi katika miche midogo katika vikaratasi vilivyo na udongo wenye rutuba, na kupangiliwa katika makundi ya zao la aina moja.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimeekwa kwenye sahani na kupangiliwa juu ya meza, zikiwa pamoja na vibandiko vya majina ya mazao hiyo pamoja na bei mfano ni mahindi, maharage, m chele, mtama, mpunga, ulezi na kadhalika.

Mbegu za mazao zikiwa katika hatua za maandalizi ya kupandwa zikiwa zimestawi katika miche midogo kwa kutumia vikopo vya plastiki vilivyo na udongo wenye rutuba.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio cha plastiki. Juu kukiwa na jina ya mbegu hiyo pamoja na picha pindi zitakapokua, pia kuna uzito wa mbegu hizo.

Mdada akiwa katika duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa mbegu ya mazao, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo, na zingine kupangiliwa katika rafu zilizopo ukutani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakti na kupangwa katika safu mbili juu ya meza, zikiwa na picha pamoja na jina la mimea hiyo, ikiwa imebandikwa kwenye karatasi au pakti.

Mbegu za maua zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio, na kupangiliwa katika rafu za chuma. Kwenye vifungashio hivyo kukiwa na jina la mbegu pamoja na maua pindi yatakapokua.

Mbegu za maua zilizohifadhiwa katika vifungashio ili zisiharibike, zikiwa zimepangiliwa katika safu mbili na kuning'inizwa juu ya vyuma. Vifuko hivo vina jina la mbegu pamoja na maua.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimewekwa katika magunia na kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo, mbegu hizo ni kama: mahindi, maharage, ulezi, mtama na kadhalika.

Uandaaji wa mbegu za mazao zikizopandwa katika vindoo vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu vikiwa katika hatua za kwanza za ukuaji vikichipua miche midogo ya rangi ya kijani.

Mabanda madogo ambayo hutumika kuhifadhia mbwa, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na milango yenye vitasa pamoja na madirisha, yaliyotengenezwa kwa wavu.

Mbwa wa rangi tofauti tofauti, wakiwa wamekaa katika uwanja mkubwa ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani. Wakiwa wamefungua vinywa, na ulimi ukidondosha mate, pamoja na meno yao yenye ncha kali.

Mbwa akiwa anakula chakula katika sehemu maalumu iliyotengwa yenye vyombo vyenye chakula pamoja na maji mbele ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia mbao kikiwa na mlango mdogo na paa la mabati.

Kundi la mbwa wengi wa rangi tofautitofauti, wakiwa wamejikusanya katika eneo lenye uwazi mkubwa pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakifungua vinywa na ulimi ukidondosha uteute au mate, yakionekana meno yenye ncha kali.

Daktari wa mifugo pamoja na wanyama akiwa anamnyoa mbwa mdogo wa rangi nyeupe manyoya yake kwa kutumia mkasi, pembezoni kukiwa na vifaa vingine kama vile visu, sindano na vitu vinginevyo.

Banda dogo linalotumika kufugia mbwa, ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, likiwa na mlango mdogo pamoja na dirisha lenye wavu, juu kukiwa na paa au bati.

Mnyama wa porini aitwaye kiboko ambaye huishi ndani ya maji akiwa na umbo kubwa na ngozi laini isiyokuwa na manyoya akiwa ameketi ndani ya maji

Mnyama wa porini ambaye ni tembo akiwa amesimama katika barabara ya vumbi, pembeni akiwa amezungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka. Mnyama huyo ana uzito na umbo kubwa, masikio mapana na mkonga mkubwa ambao unatumika kulia chakula.

Ndege wa porini wawili, mmoja akiwa kwenye majani mazuri, mwingine akiwa anaruka pembezoni mwa mto wenye maji yanayotiririka taratibu, akijitafutia samaki kwa ajili ya chakula.

Mnyama ambaye huwakilishwa kama nembo ya taifa la tanzania, anayeitwa twiga mwenye shingo refu miguu mirefu akiwa amesimama katika mbuga za wanyama zilizo na miti mirefu pamoja na vichaka.

Ndege wa porini wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa na miguu mirefu, shingo refu na mdomo uliochongoka, pembezoni mwa mto wakiwa wanajitafutia samaki kama chakula pamoja na wadudu wengine.

Mazingira mazuri ya mbuga za wanyama yenye miti mirefu na vichaka, kwa mbali akionekana twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa anakula matawi ya mti, na kwa pembeni kukiwa na mwamvuli na kiti ambapo mtu hupumzika.

Ndege mkubwa wa porini mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi akiwa na miguu mirefu, ambayo anamkanyagia nyoka chini ili aweze kumfanya chakula.

Kijana aliyevaa barakoa na kofia kichwani, akiwa anashika kichwa cha twiga na kukipapasa, mnyama huyo ana shingo ndefu na miguu mirefu, na huishi katika mbuga za wanyama.

Ndege pori akiwa amesimama juu ya nyaya mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi akiwa na macho madogo, mdomo uliyochongoka kwa mbele na miguu mifupi yenye kucha refu.

Kijana wa kiume alievaa koti refu linalofika usawa wa magoti, akiwa anamlisha mnyama pori ambae ni tembo wa maziwa kupitia katika chupa refu.

Mamba akiwa amelala pembezoni mwa mto mkubwa wenye maji mengi. Mnyama huyo anangozi ngumu, mkia mrefu, kucha za miguuni pamoja na meno vina ncha kali.